Kibandani ni mifupa ya mnyama mkubwa. Kushoto ni mti ulio na majani ya kijani kibichi. Katikati ni kiti cha wageni cha kutazama.

Baharini, watu wanaogelea. Pembeni, ni dau zililzoegeshwa. Upande wa kulia, ni watu wawili wanaotembea ufuoni. Anga, inaonyesha ni jioni.

Baharini ni dau mbili zilizo na paa za rangi nyeupe, kulia watu wawili mmoja mwenye kifua wazi wameketi wakipiga gumzo, nyuma ni anga ya samawati.

Angani ni mawingu meupe. Bahari yenye rangi ya kijani ina mawimbi yanayotua ufuoni yakitengeneza pofu juu ya mchanga.

Magari matatu yameegeshwa nje. Moja ni nyeupe, la kulia ni la rangi ya jivu. Ukuta wa jumba, unamaandishi mekundu, kando ni matawi ya mti.

Ufuoni ni vibanda vidogo vilivyo na paa za makuti. Nyuma ni jumba kubwa la mviringo, kando ni miti ya minazi iliyo na majani ya rangi ya kijani.

Barabarani magari meupe mawili yameegeshwa. Kuta za jumba ni za rangi ya maziwa. Kando ni kigingi iliyo na nyaya za stima.

Mlangoni mwa kanisa ni maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi. Ukuta wa jengo hili ni nyeupe na samawati. Kulia ni mifereji mitatu ya kuoshea mikono.

Timu ya wanawake wako maoumzikoni. Wanajadiliana kuhusu mchezo wao. Wamevalia sera rasmi. Nyuma yao ni mashabiki. Viti viliyoko ni vya rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Sebuleni ni watu watatu waliovaa sera rasmi w wanapiga ngoma, nyuma yao ni mmea uliyo na majani ya kijani kibichi, kulia ni viti viwili vya rangi ya kahawa.

Barabarani ni magari aina ya matatu, watu wanatembea kando. Nyuma ni jengo lenye ghorofa na ni la rangi nyeupe. Katikati ni saa linaloonyesha saa sita kasoro dakika kumi mchana.

Msikitini watu wameketi nje wakiswali. Kuta ni za rangi ya maziwa zilizo na mlango mitano, kulia ni matawi ya miti.

Katikati ni jumba lenye ukuta mweupe, mbele ni magari matatu yaliyoegeshwa. Mwanamume kwenye baiskeli anapita barabarani. Milango miwili ni ya rangi ya samawati.

Msafara una watu waliovaa sare rasmi za kanisa, wanawake kwa wanaume wanakofia na nguo nyeupe bendera zilizobebwa ni za rangi nyekundu na samawati.

Mashabiki wa Al- Azizia FC wako uwanjani wakishabikia timu yao. Mbele ni watoto wadogo waliozuiliwa na wanaume wanne. Nyuma ni miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi.

Kutoka angani, nyumba zinaonekana zikiwa ndogo na zimezingirwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma wa ufuo wa bahari ni maji yaliyo na mawimbi.

Abiria kwenye gari, anashikilia simu na kupiga picha. Kando ya ukuta ni lango lenye rangi ya samawati, kushoto ni pikipiki zilizoegeshwa karibu na watu wawili.

Kituoni kwa huduma za serikali, askari amesimama mlangoni. Wateja wanne wanatembea wakipiga gumzo. Kulia ni gari lililolegeshwa.

Uwanjani ni ndege mbili. Moja ni nyeupe na mistari nyekundu na nyingine ina mistari ya samawati. Kushoto ni nyumba iliyo na ukuta mweupe. Nyuma ni mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Sebuleni mwa hoteli ni wanawake wanaotumbuiza wageni na wamevaa sera rasmi. Nyuma yao ni ukuta mweupe. Kwenye lango ni wafanyakazi ambao wanakaribisha mteja.

Ukutani, ni ubao wa rangi nyeusi iliyo na fremu ya kutengenezwa na mbao. Maandishi ni meupe na yameandikwa kwa lugha ya Kimombo.

Wanaume wanne wamesimama msikitini. Wawili wa wanaume hawa wamevaa kanzu nyeupe. 𝐾𝑢𝑙𝑖𝑎, mmoja wapo wa wanaume hawa anaomba akiangalia ukuta.

Kanisani kuna wamama wameketi. Wamevaa sare rasmi za samawati. Kichwani wamevaa vitambaa nyeupe. Mtu mmoja amesimama mbele ya kanisa akitoa hutuba.

Ufuoni mwa bahari mtalii anatembesha mbwa wake, mtalii amevaa shati nyeupe na suruali ya samawati. kando yake ni bahari, nyuma kuna miti ya minazi.

Upande wa nyuma ni bahari yenye rangi ya samawati, kulia ni miti ya minazi ingali ya kuzaa nazi. Pembeni mwa roshani ni maridadi nyeupe inayozuia mtu kuanguka.

Hotelini, kuna meza na viti vilivyokaliwa na wateja. Mwanamke na mwanamume, wameketi wakipiga gumzo. Nyuma ni bahari iliyo na mawimbi madogo.

Rais wa tano wa Kenya Daktari William Samoei Ruto ameinua bibilia. Bibi yake amesimama upande wake wa kushoto. Watu wamesimama nyuma ya rais. Upande wa rais wa kulia kuna mwanamke anayeongea kutumia kipaza sauti.

Abiria wamebebwa kwenye dau hili, maji ya bahari ina utulivu. Gurudumu lililo kwenye dau husaidia abiria dau linapozama. Kulia kuna mwanamme anayeegemea kwenye tezi.

Barabarani kuna magari. Nyaya za stima zimepita kando ya barabara. Upande wa kulia kuna bahari. Mlingoti tatu ziko upande wa kulia wa barabara.

Serikali ya Kenya hutegemea utalii kama nguzo ya mapato yake. Dau hizi hutumika kuwasafirisha watalii baharini. Vijana wamepata ajira kupitia biashara za uendeshaji dau.

Hemani kuna huduma tano za idara za serikali. Wafanyakazi wamevaa sare rasmi za kazi zilizo na rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Pembeni, wananchi wamekaa wakisubiri kuhudumiwa.

Ukumbini ni kituo cha utoaji huduma za serikali, mezani kuna tarakilishi. Watu tisa wanatumia tarakilishi kuwahudumia wateja. Kila mtu amevaa barakoa.

Upande wa kulia kwenye rafu, humu dukani kuna aina za glasi. Kuna glasi za kuwekea mvinyo na maji. Upande wa kushoto kuna mwanamke anayeokota vitu.

Kanisa lina kuta ya rangi ya hudhurungi, kando ya kanisa kuna mti mkubwa, paa la kanisa hili lina mabati nyekundu na mbele ya kanisa ni nyasi fupi.

Uwanjani ni ndege inayojitayarisha kupaa angani. Abiria, wanaelekea kupanda. Mchanga ni rangi ya kahawa na inaonyesha kutokuwa na mvua.

Idara ya uhamiaji iko chini ya usimamizi wa wizara wa mambo ya ndani. Wananchi wameketi katika viti nyeusi wakisubiri kuhudumiwa. Mfanyakazi amevaa sweta ya samawati ambayo ni sare rasmi.

Hotelini, hakuna watu, bali ni viti vitupi, kuta ni za rangi nyeupe, sakafuni ni mawe ya mazera, ubao upande wa kulia una maandishi ya chaki.

Katikati mwa gazeti ni ratiba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila jiji lina masaa yake tofauti ya kufunga na kufungua. Maandishi ni meusi na ya kiingereza.

Idara ya uhamiaji katika wizara ya mambo ya ndani husika na vitambulisho, mezani kuna vitambulisho ambavyo havijachukuliwa. Vitambulisho hivi vimepangwa kwa mpangilio maalum .

Barabarani kuna msongamano wa magari. Magari hizi ni za kusafirisha mizigo. Gari ya samawati ni ya kusafirisha mafuta. Nyuma ya gari hizi kuna gari lililofunguliwa mlango.

Nyumba tatu zimetengenezwa na miti. Ukuta na paa zimebandikwa makuti. Milango yana matundu yanayoonyesha sehemu za ndani. 𝐾𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖 ni kichaka cha rangi ya kijani kibichi.

Mwanamume amesimama kando ya gari ya kusafirisha mizigo, mwanamume huyu amevalia kofia nyeupe. Mlango wa gari hili liko wazi, hema la samawati limefunika mzigo.

Kanisa hili ni la mtakatifu Austine lilo katika mtaa wa Lavington jijini Nairobi. Kanisa hili ni la katoliki na lilianzishwa na wamishonari wa Holy ghost fathers imeothooreshwa kuwa miongoni mwa kanisa la kwanza kuanzishishwa nchini Kenya.

Kipchumba Murkomen ni kiongozi aliyebobea katika siasa nchini Kenya. Ni mwandani wa rais na alikuwa seneta wa Elgeyo Marakwet. Murkomen alijiuzulu kama seneta na sasa yumo ndani ya baraza la mawaziri kama waziri wa usalama wa ndani .

Dau hizi zinatumiwa kusafirisha watalii wanaozuru hoteli zinazopatikana katika ufuo wa bahari pwani. Dau hizi hutumia nguvu za upepo kwenda baharini. Nafasi za ajira zimepatikana kupitia dau hizi, kwani wanaoziendesha ni wakaazi wa apa.

Hoteli ya Diamond Leisure Beach And Golf Resort ni hoteli ya kifahari inayopatikana Pwani nchini Kenya. Hoteli hii iko katika ufuo wa bahari na inafahamika kama pahala pa kuhifadhi kasa. Kikundi cha Diani Turtle Watch kinashirikiana na hoteli hii kuhifadhi wanyama hawa.

Hapa ni mahali pa maonyesho, hema hii inaonyesha bidhaa kadhalika za maonyesho zikiwemo shati za rangi tofauti na vikoi. Hema jirani inaonyesha mteja akijadiliana na muuzaji.

Huu ni ufuo wa bahari unaoonyesha wanaume wanaofahamika kama wavulana wa pwani. Wavulana hawa hupatikana kwa ufuo wa bahari na huhusishwa kwa kuwaelekeza watalii hususan wa mataifa ya kigeni.

Chokoleti ni aina ya peremende inayotengenezwa na kakao, maziwa na sukari. Hapa kuna aina kadha wa kadha ya chokoleti kulingana na viungo vinavyotumiwa. Kuna chokoleti zilizoongezwa aina ya njugu na makadamia.